Jaji mkuu Martha Koome hutoa hotuba mbele ya jukwaa rasmi, katika hotuba yake, yeye huweza kusisitizia umuhimu wa kwa wote, utawala wa sheria na huruma wa mahakama.

Huduma Centre ni kituo cha serikali kilichoanzishwa ili kuwapa wananchi huduma mbalimbali za serikali kwa njia ya rahisi, ya haraka na kwa mahali pamoja. Lengo huu ni kuleta wazi ufanisi na kupunguza usumbufu unaosababishwa na kusafiri kwa umbali mrefu kupata huduma mbalimbali.

Mashabiki wa Gor Mahia na wachezaji wao wamefurika barabarani wakiwa kwenye gari lao. Sherehe hii ni ishara ya furaha baada na ushindi mkubwa au kutwaa ubingwa wa ligi kuu. Ni tukio linalovutia mashabiki kutoka mitaa mbalimbali.

HUDUMA center ni kituo cha serikali ya Kenya, ilichoundwa ili kurahisisha utoaji wa huduma mbalimbali kwa wananchi kwa njia haraka, rahisi na heshima. Kituo hiki kinawaletabwatu pamoja watu wa huduma kutoka mashirika tofauti ya serikali, chini ya paa moja.

Katika tukio rasmi la kitaifa rais mstaafu Uhuru Kenyatta alionekana akiwa katika mazungumzo ya kirafiki na jaji wa mahakama ya juu. Mazungumzo yao yalionekana kuwa ya kisheria na heshima.

Katika afisi ya usajili wa taifa au kituo cha huduma kwa wananchi, vitambulisho vya taifa hupangwa kwa utaratibu katika mafungu tayari kwa kuchukuliwa na wamiliki wake. Kila fungu lina majina ya watu waliokamilisha usajili na ambao sasa wanatakiwa kufika kwa wakati kuchukua vitambulisho vyao.

Mashabiki wa KPA wanasherehekea kwa shangwe na nderemo, wakiwashangilia wachezaji wao wakati wa mechi inayoendelea uwanjani. Hao wakiwa wamevaa mavazi ya timu yao na kupeperusha bendera ya rangi ya KPA. Wanapiga makofi na kuimba nyimbo za kushabiki timu yao.

Katika dawati la information desk wahudumu waliofunzwa kusaidia wananchi kwa kueleza ni dirisha gani la husika na huduma wanayotafuta, hutoa fomu na kueleza jinsi ya kuijaza.

Huduma Kenya ni kituo muhimu kinachotoa huduma mbalimbali za serikali kwa wananchi kama vile kupata vitambulisho, pasipoti, cheti za kuzaliwa, huduma za NHIF na NSSF na zingine ili kuhakikisha huduma hizi zinatolewa kwa utulivu na ufanisi.

Rais wa jamhuri ya Kenya daktari William Ruto, pamoja na jaji mkuu Martha Koome, walionekana wakizungumza kwa ukaribu katika hafla rasmi ya kitaifa. Mazungumzo hayo yalionekana kuwa ya kirafiki na yenye kujenga.

The Judiciary's human resource policies and procedure manual ni mwongozo rasmi unaoeleza sera taratibu na miongozo inayohusiana na usimamizi wa rasilimali. Watu ndani idara mahakama.

Wanaridha kutoka sehemu mbalimbali wanashiriki kwa ushindani mkali kwenye mashindano hayo wakikimbia kwa kasi wakionyesha juhudi na ustadi mkubwa huku mashabiki wakishangilia kando kando ya huo uwanja.

Raila Odinga pamoja na timu yake, wanasimama mbele ya umati mkubwa ya wananchi, wakitoa hotuba ya kisiasa iliyojaa matumaini. Ahadi za maendeleo na wito wa umoja wa wakenya wote.

Wachezaji wako uwanjani wakicheza mpira wa miguu kwa bidii. Kila mmoja wao amejaa ari na juhudi wakiashirikiana kama timu ili kufanikisha ushindi. Mashabiki kandokando ya uwanja wanapiga kelele za kuwatia nguvu.

Pasipoti ya jamhuri ya Kenya na pasipoti ya Afrika mashariki ni hati rasmi za kusafiri zinazotolewa kwa raia wa Kenya kwa madhumuni ya usafiri wa kimataifa. Hizi pasipoti mbili zina tofauti katika matumizi ya faida zake ingawa zote zinatolewa chini ya mamlaka ya serikali ya Kenya kupitia idara ya uhamiaji.

Mabaraza ya usuluhisho na mahakama maalum ni njia muhimu ya kuhakikisha kuwa haki inapatikana kwa wakati, kwa gharama nafuu na kwa njia inayowezesha wananchi wengi kupata huduma za kisheria kwa urahisi.

Huduma Kenya ni kituo cha serikali kilichoanzishwa ili kuwapa wananchi huduma mbalimbali za serikali kwa njia rahisi, ya haraka na kwa mahali pamoja . Lengo huu ni kuleta uwazi, ufanisi na kupunguza usumbufu unaosababishwa na kusafiri kwa umbali mrefu kufuata huduma mbalimbali.

Huduma Center ni kituo cha serikali kilichoanzishwa ili kuwapa wananchi huduma mbalimbali za kiserikali kwa urahisi, haraka na kwa eneo moja badala ya kwenda kwa ofisi tofauti za serikali kutafuta huduma, mwananchi anaweza kupata huduma hizo zote chini ya paa moja.

Huduma Kenya ni kituo cha serikali ya Kenya, kilichoundwa ili kurahisisha utoaji wa huduma mbalimbali za umma kwa wananchi kwa njia ya haraka, rahisi na ya heshima. Kituo hiki kinawaletea pamoja watoa huduma, kutoa mashirika mengi ya serikali chini ya paa moja.

Mahakama ya juu ya Kenya ilitoa uamuzi muhimu ikisema kuwa watu wa jumuia ya LGBT wana haki ya uhuru wa kujiunga na kuunda na vyama au mashirika kama ilivyoainishwa katika katiba ya Kenya yetu.

Wachezaji wako uwanjani wakicheza mpira wa mguu kwe bidii. Kila mmoja wao amejaa ari na juhudi wakishirikiana kama timu ili kufanikisha ushindi. Mashabiki kando kando ya uwanja wanapiga kelele za kuwatia moyo.

Alama za vidole huchukuliwa kwa ajili ya utambulisho rasmi, katika ofisi kama Huduma Centre, kituo cha polisi au wakati wa kujiandikisha kwa huduma kama E-passport , Nida au KRA .Afisa maalum humwelekeza mtu maalum katika mashine maalum ya kuchukua alama za vidole.

Rais William Samoei Ruto alipishwa rasmi kuwa rais wa jKamhuri ya Kenya katika hafla kubwa la kitaifa iliyofanyika katika uwanja wa Kasarani . Wakati wa kuapishwa ruto huweza kuinua bibilia kwa mkono wa kushoto na kula kiapo cha uaminifu kwa taifa.

Kenya ni nchi ya kidemokrasia ambapo raia wake huwa na haki ya kuchagua viongozi wao kupitia upigaji kura. Uchaguzi hufanyika kila baada ya miaka tano chini ya usimamizi wa tume huru ya uchaguzi wa mipaka.

Wachezaji wa Bandari Fc wanasherehekea na kufurahia pamoja uwanjani wakijitoa moyo mashikamano kupitia jubilation iliyojaa furaha. Hali hii inaonyesha umoja, urafiki na roho ya timu ambayo inaunganisha wachezaji wanaposhirikia kikamilifu pamoja.

Wachezaji wa KDF hufanya mazoezi uwanjani wakijitayarisha kuanza mchezo wao ili wakati mchezo wao inapoanza iwe wako na nguvu sana ya kufanya mchezo wao bila shida lolote.

Kikapu cha nguo ni chombo muhimu kinachotumika kuhifadhi nguo hapo kabla ya kuzipeleka kufuliwa huwekwa mara nyingi ndani ya choo, bafuni au chumba cha kulala ili kurahisisha ukusanyaji wa nguo safi ama chafu.

Mashabiki hufurahia uwanjani wakiwa wamevalia rangi za timu yao, wakipiga vuvuzela kuimba nyimbo za ushindi na kupeperusha mabango ya kuonyesha upendo wao, kwa wachezaji. Kila bao lililofungwa lilizua shangwe na nderemo huku wakiwa wamejaa furaha na fahari kwa timu yao pendwa.

Jubilee mbele pamoja, ni kauli maarufu ya kisiasa, lililoashiria mshikamano, maendeleo na umoja wa kitaifa, chini ya chama ya Jubilee. Kauli hii ilitumika sana wakati wa kampeni za kisiasa na mikutano ya chama hicho.

Huduma Centre ni kituo cha serikali ya Kenya kilichoundwa ili kurahisisha utoaji wa huduma mbalimbali za umma kwa wananchi kwa njia ya haraka, rahisi na ya heshima. Kituo hiki kinawaletea pamoja watoa huduma kutoka mashiriki tofauti ya serikali.

Wakati wa kupiga picha ya passpoti mtu huketi mbele ya camera kwenye eneo maalum iliyoandaliwa Kwa ajili ya huduma hiyo, picha hizi hutumika Kwa ajili ya kutabua mtu kwenye hati ya kusafiri, hivyo ni muhimu zichukuliwe kwa usahihi na kuwasilishwa kwa ubora unaotakiwa.

Wachezaji wa mpira wa miguu wakiwa uwanjani wanaonekana wakiwa tayari kwa mchezo. Wakiwa wamevaa sare zao rasmi kulingana na timu zao. Kila mchezaji hushika nafasi yake kulingana na majukumu lake kama vile kipa, mabeki, viungo na ushambuliaji.

Huduma za posta ni njia rasmi za kusafirisha na kuwasilisha barua, hati muhimu, virushi na mizigo kutoka sehemu moja hadi nyingine, ndani ya nchi au kimataifa. Shirika la posta linatoa huduma mbali mbali kama viile uwasilishaji wa barua na kadi.

Katika ofisi ya usajili wa vitambulisho pale Huduma Center ,vitambulisho vingi vya kitaifa vimekamilika na viko tayari kuchukuliwa na wamiliki wake ,, vitambulisho hivyo uwa vimepangwa kwa utaratibu katika mafungo kulingana na majina au tarehe ya usajili.

Mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta alikula kiapo cha uaminifu kwa mujibu wa katiba ya Kenya akiapa kuitumikia nchi kwa uadilifu, kutii na kulinda sheria na katiba ya taifa.

Kikundi cha wachezaji wa mpira wa wavu hushirika kwenye mchezo wa ushindani, kila timu ina wachezaji wake waliopanga mstari mbele na nyuma, tayari kwa kuwashambulia au kujibu mpira kutoka kwa wapinzani wao, kuona nani atashinda mchezo huo.

Chama cha Orange Democratic Movement hufanya mikutano ya hadhara au ya wanachama wake ambapo viongozi wake hutoa hotuba kuhusu maswala ya kisiasa, maendeleo, sera za chama na changamoto zinazo wa kumba wananchi.

Katika kikao rasmi jaji mkuu Martha Koome husalimia kwa heshima na wanachama wa timu yake. Huwa anakua amevalia mavazi ya kiheshima ya ofisini yeye hutoa mkono kwa kila mshiriki huku akiwa anatabasamu.

Cyber Cafe katika huduma centre ni sehemu muhimu ambapo wananchi wanaweza kupata huduma za mtandaoni kwa urahisi. Hapa watu wanaweza kuchapisha nyaraka kama vile CV zao, barua za maombi ya kazi, fomu za serekali na hata kufanya usajili mbalimbali kama NSSF na NHIF.

Uzinduzi wa jengo la mahakama ni tukio muhimu linalowarahisishia hatua kubwa katika kuimarisha mfumo wa haki nchini, mahakama mpya zinajengwa ili kusongesha huduma za haki karibu na wananchi, kupunguza msongomano wa kesi na kuhakikisha kuwa kila mtu anaweza pata haki kwa wakati.

Wachezaji wa sportpesa wako uwanjani wakicheza Kwa bidii na ustadi, huku mashabiki wao wakiwa wamejaa kwenye majukwaa, wakishangalia Kwa sauti na hamasa kubwa kila timu yao inapopata nafasi nzuri au mbao.

Wachezaji wanaowakilisha Kenya, huwakilisha taifa katika michezo mbalimbali, kitaifa na kimataifa. Kenya inajulikana sana duniani kwa wanariadha wake wa kiwango cha juu, hasa katika mbio ndefu, kama vile Eliud Kipchoge.

Kuchukua alama za vidole ni mchakato wa kisasa unaotumika kutambua utambulisho wa mtu kutumia alama za kipekee kwenye vidole. Zoezi hili linafanyika kwa kutumia mashini ya kidijitali kwenye vituo za Huduma Center.

Kwa mjibu wa taarifa zinazopatikana kwenye mtandao wa tume wa huduma za mahakama, kuna sera rasmi ya internship and attachment policy for the Judiciary . Sera hii inaelezea masharti, taratibu na matarajio ya wahusika wote.

Kuchukua alama za vidole, ni njia ya kiusalama inayotumika kutambua au kuthibitisha utambulisho wa mtu au hutambulisha kwa kisheria kwa ajili ya, cheti cha tabia njema, kutoka kwa Ntsa ama Dci

Wafanyikazi wa kituo cha huduma centre, hutoa huduma mbalimbali za serikali kwa wananchi kwa haraka na kwa njia iliyorahisishwa au husaidia wananchi kupata huduma namba, kitambulisho cha taifa, leseni za biashara, leseni za udereva.

Dawati la habari hospitalini, ni sehemu iliyo karibu na lango kuu la hospitali ,ambapo wagonjwa ,wageni na wateja upata msaada wa mwelekeo, taarifa kuhusu huduma na majibu ya maswali, kuwakaribisha wageni na wagonjwa, kutoa maelezo na msingi kuhusu hospitali.

Wakati timu inapata ushindi, kufunga bao au kufanikisha jambo muhimu uwanjani, wachezaji huonyesha furaha na ushindi wao, kwa kusherehekea kwa njia mbalimbali, kama vile kuruka na kukumbatiana, kucheza dansi.

Wachezaji wa mpira wa miguu, huenda hucheza kama wamegawanyika katika timu mbili, kila mmoja alijitahidi kufunga mabao na kuonyesha ujuzi wao, wa kucheza, wanakimbia uwanjani wakipokezana mipira.

Tangi la maji linalosambaza maji ndani ya nyumba, huunganishwa na mfumo wa nyumba unaosambaza maji moja kwa moja hadi ndani ya nyumba, kwa matumizi ya kila siku, kama kupika, kuosha vyombo, kufua manguo chafu, hata kudeki ndani ya nyumba.

Wachezaji mpira hukusanyika pamoja uwanjani kabla ya kuanza mchezo yao. Wao hushikana mikono huku wakiwa wamesimama kwa kiduara. Wanainama kwa heshima wakimwomba Mungu awape nguvu, umoja na ulinzi wakati wa mchezo wao. Ni ishara ya mshikamano, imani na matumaini ya ushindi.

Huduma Kenya ni mpango wa serikali ya Kenya uliobuniwa ili kurahisisha utoaji wa huduma za umma kwa wananchi kwa njia ya haraka, hakiki na inapatikana kwa urahisi katika maeneo mbalimbali ya nchi.

Pasipoti ni hati rasmi, inayotolewa na serikali kwa raia wake, ili kumruhusu kusafiri kwenda nchi ya kigeni. Hati hii ina picha ya mhusika, jina, tarehe ya kuzaliwa, uraia, nambari ya pasipoti, tarehe ya kutolewa na tarehe ya mwisho wa matumizi.

Hali ya idara ya mahakama na usimamizi wa haki. Huwa na lengo kuu la kuwezesha mfumo wa haki kuwa wa haraka, wa haki. Unapatikana kwa kila mkenya. Unaendeshwa kwa ufanisi wa uwazi.

Posta pia ni huduma ya kutuma na kupokea pesa kwa haraka, inayotolewa na posta Kenya kupitia huduma hii, wananchi wanaweza kutuma pesa ndani ya nchi kwa gharama nafuu hata kama hawana akaunti ya benki au simu ya mkononi.

Watu wakishangilia wachezaji uwanjani huonyesha mshikamano na moto wa uzalendo. Moyo huu wa usaidizi huwapa wachezaji motisha kuongeza morali ya mchezo na kuleta umoja miongoni mwa mashabiki.

Huduma centre ni kituo cha serikali ya Kenya kinachotoa huduma mbali mbali kwa mwananchi kwa njia ya haraka, rahisi na heshima, kama usajili wa vitambulisho, huduma za kra, huduma za nssf, huduma za nhif, leseni na usafiri, cheti ya kuzaliwa na kifo.

Vitambulisho vya taifa ambavyo tayari vimechapishwa, hufungwa kwa pamoja kwa kutumia karatsi huendapo hua zinapangwa vizuri mezani wakisubiri wamiliki wao kuja kuvikusanya. Kila kifurushi hua na majina au nambari ya utambulisho ili kurahisisha upatikanaji.

Wakenya wengi huvaa mavazi ya rangi ya bendera ya taifa huku wakisherehekea wachezajii wao uwanjani wanapocheza. Tukio hili linaonyesha jinsi michezo inavyoweza kuunganisha watu, kuvuka tofauti za kikabila au kijamii.

Huduma za idara ya upelelezi wa jinai hushughulikia uchunguzi wa makosa wa jinai kama vile mauaji, utekaji nyara, udanganyifu wa kifedha, uhalifu wa mtandaoni, ubakaji au unyanyasaji wa kijinsia.

Watu wanaotoa huduma katika Huduma Center, ni wale waliopokea mafunzo maalum ya kuwahudumia wateja kwa heshima, ufanisi, na kukufuata kanuni za utoaji huduma bora. Wao huonekana kuvaa sare zao rasmi wakifanya kazi yao.

Huduma Center ni kituo kimoja cha serikali kinachotoa huduma mbalimbali kwa wananchi kwa urahisi na kwa haraka kama vile good conduct , NTSA, NHIF, usajili wa magari, kupata kubadilisha leseni ya udereva, huduma za NHIF.

Huduma Centre ni kituo cha serekali ya Kenya, kinachotoa huduma mbalimbali kwa wananchi kwa njia ya haraka, rahisi na ya heshima, kama vile usajili wa kitambulisho, huduma za KRA, huduma za NSSF, huduma za NHIF, leseni za usafiri.

Wachezaji wa mpira wa miguu hugawanyika katika timu mbili. Kila mmoja akilihitaji kufunga mabao na kuonyesha ujuzi wao wa kucheza. Kando yao huonekana pembeni kwa uwanja kuna kundi la watazamaji waliokusanyika kuangalia mechi hiyo ikiendelea.

Mwenye kiti wa kamati ya mahakama aliwahutubia wanachama wake kuhusu mipango ya kuboresha utoaji wa haki kwa wananchi na kuimarisha utendaji wa mahakama kote nchini. Pia huzungumza kuhusu majukumu ya kamati, umuhimu wa haki kwa wote na kuweka msisitizo juu ya uwazi.

Huduma centre kurahisisha upatikanaji wa huduma za umma kwa wananchi wote kwa njia ya haraka ,rahisi na heshima. mwananchi huweza kupata huduma mbalimbali kama kutoa na kubadilisha vitambulisho vya taifa.

Wakati jaji mkuu Martha Koome anapoapishwa rasmi, kuwa jaji mkuu wa Kenya. Ye huapa ya kwamba ataweza kutekeleza majukumu ya jaji mkuu kwa uaminifu, kwa kuzingatia katiba ya Kenya na sheria za nchi.

Mheshimiwa Rachel Shebesh, ni mmoja wa viongozi wa kisiasa nchini Kenya, anayejulikana kwa kupigania haki za wanawake na amani. Kauli yake nasimamia amani inaonyesha msimamo wake wa kuhimiza maelewano, mshikamano na kutatua migogoro kwa njia mazungumzo.

Wafanyikazi wa Huduma Center ni wafanyikazi wa serikali, wanaotoa huduma mbalimbali za umma kwa wananchi kupitia vituo vya Huduma Center vilivyoko kote nchini Kenya, hawa ni sehemu ya mpango wa serikali wa kurahisisha upatikanaji wa huduma muhimu kwa wananchi kwa njia ya haraka kwa pamoja na bila urasimu mwingi.

Mashabiki wa Gor Mahia wakiwa uwanjani wakisherehekea wachezaji wao wanapocheza hao huweza kusimama na kuinuwa mikono juu huku wakishangilia wakiimba nyimbo maarufu za timu yao baadhi hupeperusha bendera za kijani na nyeupe.

Siku ya mechi kubwa au ushindi mkubwa mashabiki wa Gor mahia huvalia mavazi yao ya kijani kibichi kwenda kusherekea mchezo wao wakati wa kogalo , hao husherekea timu yao sana sana kutumia viwanda tofauti tofauti.

Wafanyikazi wa kituo cha huduma centre hutoa huduma mbali mbali za serikali kwa wananchi kwa haraka na kwa njia iliyorahisishwa, hao husaidia wananchi kupata huduma namba, kitambulisho cha taifa, leseni za barabara, leseni za udereva.

Majaji na rais wana majukumu tofauti lakini muhimu sana katika kuhakikisha haki, usalama na maendeleo ya nchi. Majaji huenda husikiliza mashahidi na ushahidi kwenye kesi, kutafsiri sheria, kutoa maamuzi ya haki na usawa, kulinda katiba na haki za raia.

Huduma Centre ni kituo cha serikali ya Kenya kinachotoa huduma mbalimbali kwa wananchi kwa njia ya haraka, rahisi na ya heshima kama vile usajili wa kitambulisho, huduma za KRA, huduma za NSSF, huduma za NHIF, lesheni za usafiri, cheti cha kuzaliwa au kifo.

Maonyesho ya biashara ya kitaifa ya Nairobi. Ni tukio kubwa ambayo watu mbalimbali huonyesha bidhaa na huduma zao wakiwemo wakulima, wafanyi biashara ,taasisi za elimu, mashirika ya serikali na ya binafsi pamoja na kampuni za teknolojia.

Majukumu ya majaji huwa ni kuskiliza na kutoa uamizi wa haki katika kesi mbalimbali, kuweka misingi ya sheria na kuhakikisha sheria inafuata, kulinda katiba na haki za binadamu, kuongoza mahakama ya juu na mfumo mzima wa mahakama nchini.

Sherehe ya kuapishwa kwa mheshimiwa Uhuru Mwigai Kenyatta, kama Rais wa Jamhuri ya Kenya ni tukio la kihistoria linaloshuhudiwa na maelfu ya wananchi na viongozi mbalimbali wa kitaifa na kimataifa, Rais huweza kushika katiba ya Kenya kwa mkono mmoja na kuapa kwa jina la Mungu.

Chama cha Orange Democratic Movement ni mojawapo ya viama vikuu vya kisiasa nchini Kenya, wanachama wake wakiwemo wabunge, magavana ,maseneta na viongozi wa ngazi za chini ,mara kwa mara utoa hotuba kuhusu maendeleo ya maeneo.

Siku ya mechi kubwa au ushindi mkubwa ya mashabiki wa Gor mahia hao huonyesha mapenzi dhati kwa kogalo au huvalia mavazi jezi rasmi ya timu yao na kuelekea kipande kimoja na kwenda kusherekea timu yao wanapocheza.

Mchezo wa mpira wa wavu mikononi. Ni michezo wa kasi unaochezwa na timu mbili ambapo wachezaji hutumia mikono kupiga mpira hadi kwenye goli la mpinzani. Wanawake wanaposhiriki mchezo huu huonyesha uimara wa mwili, ushirikiano na ustadi wa kiufundi.

Wakaazi wa maeneo mbalimbali hujitokeza katika kituo cha Huduma Kenya ili kupata huduma muhimu kama vile; usajili wa vitambulisho, kuchukua cheti cha kuzaliwa, huduma za nssf na nhif.

Benki ya kitaasisi ya kifedha ambapo watu huweka pesa, kutoa, kukopa au kupata huduma za kifedha kama ushauri wa kifedha, uhamishi wa pesa na malipo ya bili . Watu huweza kuhudumiwa mmoja kwa mmoja na wafanyikazi wa benki.

Judiciary dialogue day ni siku maalum ambayo huandaliwa na idara ya mahakama kwa lengo la kuleta mazungumzo ya wazi kati ya wadau mbalimbali wa wanasheria wa wananchi. Hii siku ni muhimu kwa sababu hutoa fursa ya kujadili changamoto, mafanikio.

Katika maeneo ya umma, huduma za kawaida zinatolewa, ili kurahisisha maisha ya wananchi na kuwawezesha kupata haki zao na mahitaji muhimu. Hizi huduma hujulikana pia kama huduma za kijamii ama huduma za msingi za umma.

Wachezaji wa Gor Mahia wanajadiliana kulienda aje hadi wakashindwa na huu mchezo wao. Kila mtu amepewa fursa yake, ya kusema maoni walio nayo kuhusu mchezo na wengine, wakati mmoja anaongea, wengine wananyamaza wakisikiliza vizuri.

Watu wa Sport Pesa wanaoposheherekea wachezaji wao huonyesha mshikamano na moyo wa kizalendo au uenda wakipiga makofi kuimba nyimbo za timu na kuvaa mavazi ya timu yanayopendeza. Moyo huu wa usaidizi uwapa wachezaji motisha, kuongeza morali ya kucheza na kuleta umoja miongoni mwa mashabiki.

Wafanyakazi wa Huduma Centre ni watumishi wa serikali au mashirika wanaoshirikiana na serikali. Wanatoa huduma mbalimbali kwa wananchi, mahali pamoja kwa urahisi na ufanisi. Wanahusika katika kutoa huduma kama vile usajili wa vyeti vya kuzaliwa, huduma za KRA, NSSF na NHIF.

Handi boli ni kati ya michezo ya kipekee, ambayo huleta ushindani mkubwa na kuimarisha afya ya mwili na roho ya ushirikiano. Kila mchezaji anatumia mkono kupitisha mpira na kufunga mabao. Kuna mbio nyingi, kuruka na kuzuia mashambulizi ya haraka.